Moto kubwa unaonekana kuenea kwa Kasi sana, kwenye nyasi huku watu walio Valia mavazi ya usalama kama vile overoli ya rangi ya majano na helmeti waki jaribu kuuzima.

Katika kambi moja mhudumu wa afya alivalia mavazi rasmi anaonekana kupima kipimo ya joto kwa mzee mmoja aliyeketi kwa kutumia kifaa fulani.

Daktari mmoja anaonekana kushikilia kifaa kwenye masikio ya mgonjwa ili kupima vipimo ya joto. Mgonjwa huyo anaonekana tulivu huku daktari akiangalia vipimo kwa makini.

Chupa ya kioo yenye kifuniko ya plastiki ya rangi nyekundu, ina maandishi IRON PLUS.Kuashiria kuhifadhi vidonge vinavyotumiwa kuongeza madini muhimu ya chuma kwenye mwili.

Katika eneo kafu, lisilokuwa nyasi, wala mimea yoyote watu waliovalia kanzu, wanaonekana wakitembea na wheelbarrow iliyobeba mitungi ya maji.

Katika mazingira ya hospitali madaktari waliovalia mavazi rasmi glavu na barakoa wanaonekana wakiingiza vifaa kwenye mdomo wa mgonjwa aliyelazwa kwenye kitanda.

Katika mazingira ya hospitali, daktari aliyevalia shati cheupe na barakoa anaonekana kutumia mashine fulani ili kuangalia macho ya mgonjwa aliyeketi mbele yake.

Mwanaume alievalia ovaroli cheupe, barakoa na helmeti ana onekana aki nyunyuza maji ya sabuni kwenye mitungi ya gesi ilio mbele yake huku akizipanga.

Katika eneo la kutolea chanjo, daktari aliyevalia ovaroli cheupe na barakoa anaonekana akidunga sindano mwanaume mmoja aliyeketi huku akiwa amevalia kofia ya rangi nyeusi.

Kwenye eneo linalo onekana kavu na halina hata nyasi wala mimea yeyote. Watu waliovalia kanzu na watoto wana onekana wamepanga foleni huku wakichota maji kwa kutumia mitungi yenye rangi manjano.

Katika mazingira ya hospitali, daktari aliyevalia ovaroli cheupe, barakoa na glavu anaonekana akidunga sindano mtoto kwenye mguu huku mama yake akiangalia kwa makini.

Kwenye sehemu ya kupokea wageni katika kliniki ya Fine Touch, mwanamke mmoja aliyeketi kwenye counter anaonekana kutabasamu. Nyuma yake kuna nambari ya kulipia huduma.

Katika chumba cha wagonjwa maututi, daktari aliyevalia barakoa na wavu wa nywele anaonekana akiweka mirija mbalimbali kwenye mdomo ya mgonjwa aliyelazwa kwenye kitanda. Kando yake kuna daktari mwingine anayesoma skrini ya mashine.

Katika eneo kavu lisilokuwa na nyasi wala mimea yoyote nyumba aina ya manyatta inaonekana imesimama katikati huku kando yake kuna mtungi ya maji yenye rangi ya manjano.

Katika mazingira ya hospitali daktari aliyevalia barakoa anaonekana akishikilia mtoto huku kando yake mama yake amesimama.

Mga'nga wa kienyeji, aliyevalia mavazi rasmi ya rangi nyekundu, anaonekana ameshikilia mizizi ya miti, huku aki tengeneza dawa.

Afisa mmoja wa afya, aliyevalia mavazi rasmi. Anaonekana kuwaogelesha watu waliofika hapa. Ili kuelimishwa kuhusu afya asili.

Katika mazingira ya mahabara, mwanaume mmoja aliyevalia ovaroli jeupe na glavu, anaonekana ameshikilia mrija ya majaribio huku akiangalia kwa makini.

Wanaume wawili waliovalia ovaroli ya rangi nyeusi na barakoa. Wanaonekana kuzibeba mitungi ya gesi huku wakiweka kwenye gari iliyosimama karibu.

Watu waliovalia mavazi rasmi ya rangi ya kijani na bluu hafifu ,wanaonekana kushikilia simu huku wakiweka juu kuashiria kupokea simu hizi ili kufanyia shughuli muhimu katika jamii.

Pakiti ya rangi nyekundu na nyeupe ina maandishi Slow Fe kuashiria kuhifadhi vidonge vinavyotumiwa kuongeza madini muhimu ya chuma kwenye mwili.

Mkono wa mtu mmoja, unaonekana ukidunga sindano mzee mmoja aliyeketi, huku akiwa amevalia barakoa. Mzee huyu, anaonekana kusikia uchungu ya dawa.

Chupa ya kioo yenye kifuniko ya plastiki inamaandishi MMR ikiwa ni kifupishi cha dawa inayotolewa ili kuzuia magonjwa kama vile surua, parachichizi na rubela .

Chupa ya plastiki yenye kifuniko ya rangi ya nyekundu ina maandishi iron chellette , kuashiria kuivadi vidonge vinavyotumiwa kuongeza madini muhimu ya chuma kwenye mwili.

Chupa ya plastiki yenye kifuniko ya rangi nyeupe, ina maandishi Feosol kashiria kuhifadhi vidonge vinavyotumiwa kuongeza mdini muhimu ya chuma kwenye mwili.

Katika mazingira ya hospitali daktari moja aliye mafasi rasmi miwani anaonekana akiingiza mkono kwenye ingupeta hili kumfukia mto mchanga aliye ndani.

Mwanaume mmoja aliyevalia mavazi ya usalama kama vile ovaroli nyeusi, glavu na barakoa, anaonekana ameibeba mashine inayotoa moshi.

Chupa ya kioo yenye kifuniko ya plastiki ina maandishi MMR ikiwa ni kifupishi cha dawa inayotolewa dhidi ya magonjwa kama vile surua, paratitishi na rubela.

Katika eneo la kutoa chanjo, daktari mmoja aliovalio vuruli cheupe, anaonekana akidunga sindano ,mtoto mmoja kwenye mkono, mtoto huyo ameshikwa na mama yake, anemwangalia kwa makini.

Mwanaume aliyevalia suti ya bluu, anaonekana kutumia kifaa ili kuonyesha jinsi ya kuosha choo kwa kutumia dawa.

Nyumba ya kifahari inaonekana imeporomoka huku saruji na vyuma zikiwa zinaonekana. Kando yake kuna watu waliovalia mavazi rasmi ili kufanya uokoaji wa maisha na mali.

Katika eneo lililofurika kutokana na mvua kubwa ulionyesha, daraja inaonekana imeporomoka huku udongo zikionekana. Juu ya daraja hii kuna watu waliofika ili hapa kushuhudia.

Kwenye eneo lililofurika kutokana na mvua kubwa ulionyesha, mama mmoja anaonekana akitembea na mtoto wake uku wakiwa wameshikilia vijiti ili kuvuka kwenye maji yaliojaa.

Kwenye mtaa usiokuwa na watu wengi mwanamke mmoja anaonekana amesimama na mwanaume mzungu. Huku nyuma yao kuna gari la rangi nyeupe lilioegeshwa.

Mkono wa mtu mmoja uliovalia pete unaonekana kufuta dawa ulio kwenye chupa mbili ya rangi nyeupe kwa kutumia sindano. Huenda katika kujitayarisha kutoa chanjo.

Katika eneo lililofurika kutokana na mvua kubwa ikionyesha. Barabara kuu inaonekana imeporomoka huku mchanga ikionekana. Watu waliofika hapa wanaonekana kushangazwa.

Katika eneo la kuuza dawa ya kienyeji, mizizi mbalimbali ya miti zinaonekana zimepangwa kwa njia unaovutia huku kando yake kuna mikebe ya rangi mbalimbali inayohifadhi dawa.

Katika mazingira ya hospitali daktari aliyevalia overall jeupe, barakoa na wavu wa nywele anaonekana akimchezesha mtoto kwa kutumia kifaa cha kucheza ili kumdunga sindano.

Chupa ndogo ya kioo na kifuniko ya chuma ina maandishi Yellow Fever Vaccine kuashiria kuhifadhi chanjo inayotolewa dhidi ya ugonjwa wa homa ya majani.

Katika hospitali ya meno daktari aliyevalia mavazi rasmi ya rangi nyekundu na barakoa anaonekana ameshika kifaa kama meno huku akieleza mgonjwa mmoja aliyevaa kanzu.

Mtu mmoja aliyevalia ovaroli cheupe, barakoa na uwafu wa nywele anaonekana akizipanga pakiti zenye rangi nyekundu hili kuhifadhi dawa zilizo kwenye meza.

Kwenye eneo linalo onekana kafu, wanawake walio valia, vitambaa, ya rangi mbali mbali, na mapambo kwenye shingo, wanaonekana wakibeba mitungi ya maji, kwenye kichwa.

Katika mazingira ya hospitali. Daktari aliyevalia mavazi rasmi anaonekana akimfunika mtoto aliyelazwa kwenye kitanda maalum, huku kando yake kuna mashine

Katika mazingira ya hosipitali, daktari aliyevalia mavazi rasmi na barakoa anaonekana akidunga sindano mwanaume mmoja aliyeketi chini. Mwanaume huyu anaonekana tulivu.

Lenye eneo linaonekana kuwa kafu na jua linawaka watu wanaonekana wamepanga foleni wakiwa wamebeba neti wa mbu huku wakingoja kupewa vifaa vya nyumba kama vile mafuta.

Kwenye wadi ya wajawazito, mama mmoja aliyevalia mavazi ya wadi anaonekana kushikilia mtoto mchanga aliyefungwa kwa kitambaa nyeupe mama huyo anaonekana kutamani mtoto huyo.

Katika eneo linaloonekana kavu na halina hata mimea wala nyasi yoyote, wanaume wawili waliojifunga leso wanaonekana wakitembea huku kando yao kuna mzoga wa ng’ombe.

Katika mazingira ya wadi, mwanamke mmoja aliyevalia mavazi rasmi ya wadi, barakoa na wavu wa nywele anaonekana ameshikilia mtoto mchanga huku akitabasamu.

Katika mazingira ya hospitali, madakitari wawili waliovalia mavazi rasmi glavu na barakoa, wanaonekana wakiingiza vifaa, kwenye mdomo ya mgonjwa aliyelazwa kwenye kitanda maalumu.

Katika mazingira ya hosipitali, daktari mmoja aliyevalia mavazi rasmi ya rangi ya bluu anaonekana akidunga sindano kwenye miguu ya mtoto, huku mama yake akiwa amemshikilia.

Katika mazingira ya hospitali mwanamke aliyevalia barakoa; anaonekana ameshikilia mtoto mchanga aliye kwenye baby incubator huku akimfunika na kitambaa.

Mtaa mmoja unaonekana kuwa na nyumba zilizoporomoka na kando yake kuna not unapita. Maji ya mto huu una maji ya rangi nyekundu kuashiria kuwa chafu.

Chupa ya kioo yenye kifuniko ya plastiki na rangi ya buluu. Inaonekana kuhifadhi dawa inayotolewa dhidi ya ugonjwa kama vile surua, paratitisi na rubella .

Katika kliniki ya bure ya meno daktari aliyevalia ovaroli jeupe na barakoa anaonekana ameshikilia mdomo ya mama mmoja aliyelazwa kwenye kitanda maalum.

Daktari aliyevalia vazi rasmi na barakoa anaonekana akivuta dawa kutoka kwenye chupa ndogo kwa kutumia sindano huku akijitayarisha kutoa chanjo.

Kwenye mtaa ulio na manyumba ya kifahari, nyumba ya ghorofa inaonekana imeporomoka huku saruji na vyuma zikiwa zimetokana. Kando ya nyumba hii kuna watu wanaoshuhudia huku wakipiga picha.

Maafisa wa usalama na maafisa wa serikali wanaonekana wamesimama huku wamevaa mavazi yao rasmi wakiwa wameshika mabango ya karatasi na vitu zilizowekwa kwa mfuko.

Mtu mmoja aliyevalia ovaroli jeupe anaonekana akiwa kwenye shughuli ya kunyunyiza mimea ya rangi ya kijani. Mtu huyo amevalia mashine kwenye shingo yake huku akiwa ameshikilia mrija unaotiririsha dawa.

Katika mazingira ya hospitali, madaktari wawili waliovalia ovaroli, glavu na barakoa wanaonekana wakiingiza vifaa kwenye mdomo ya mgonjwa aliyelazwa kwenye kitanda.